Naona kuna nyumba ya orofa ambayo ime jengwa yenye milango ya rangi samawati na kuna vyuma ambayo vinakinga mtu asije aka anguka kutoka juu vyenye rangi nyeusi na kuna rangi ya samawati imepita kando kando. Kuna maptko na mifereji ya kuokota maji na pia kule chini kuna varanda mahali ambapo watu wanatembea.

Naona watu watatu wako katika maktaba ya vitabu wanatafuta vitabu wasome. Wawili ni wanaume, mmoja ni mwanamke. Mwanamke amevaa linda nyeusi na wanaume hawa wawili wamevaa suti nyeusi, na pia kuna mmoja ameshikilia simu ambao mkono wake haujaonekana vizuri, ni mkono tu peke yake ndio umeonekana, anaona wanatafuta tafuta tafuta vitabu ili wasome.

Naona wamama wawili wamekaa katika meza. Juu ya meza, kuna vijiti wanavyotumia kucheza vyenye rangi tofauti tofauti kuna kama ile ya manjano, kuna ya kijani kibichi. Mama mmoja ameweza kuvalia miwani machoni pake, mama mwengine. Wote wawili wameshikilia vijiti mikononi mwao, mmoja ako na nywele nyeupe na mwengine nywele nyeusi na wote ni wazungu.